Ukurasa huu unaonekana kuwa sehemu ya masomo ya lugha na afya. Kuna maelezo kuhusu lishe bora yanayoeleza umuhimu wa kula chakula chenye virutubisho kwa afya njema. Pia, sehemu ya sarufi inafundisha matumizi sahihi ya maneno katika sentensi.

Mtu kiwete wa mguu mmoja, anaendesha baiskeli kwa ustadi mkubwa. Amebeba miili kwa nguvu na ujasiri licha ya changamoto ya ulemavu wake. Baiskeli hiyo inaonekana kuwa maalum au imerekebishwa kumsaidia kuendesha kwa urahisi.

Wanariadha watatu wanakimbia kwa kasi na nguvu. Wamevaa mavazi ya mchezo na viatu maalum vya kukimbia. Wanakimbia kwa mpangilio mmoja nyuma ya mwingine. Huku kila mmoja akionyesha juhudi na uimara wa mwili.

Tarakilishi mbili zikiwa zimewekwa mezani na zote zimefungwa. Tarakilishi hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri upande kwa upande huku panya na vifaa vingine vikiwa vimepangwa kwa usafi. Hakuna mtu aliyezitumia kwa sasa.

Ubao nyeupe darasani ikiwa imeandikwa kwa maandishi wazi na nadhifu. Maandishi haya ni ya rangi bluu yakionyesha mada ya somo ililofundishwa, mfano, hisabati. Mlangoni wa kwanza kuna michoro au hesabu zilizoandikwa kwa mpangilio zilizoeleza hatua kwa hatua.

Rula ya mita moja ikitumika kupima ukuta. Mtu anayepima anaweka rula hiyo wima au mlalo dhidi ya uso wa ukuta ukihakikisha kipimo ni sahihi. Rula hiyo ni ya mbao inatumika maalum.

Mtu kiwete anaendelea kujifunza boxing akiwa amewekeka punching bag mbele yake. Anapiga ngumi kwa nguvu na ustadi akifuata maelekezo ya kocha aliyepo karibu. ingawa anaulemavu wa mguu mmoja, anaonyesha ari na juhudi kubwa kwenye mazoezi.

Machogo anatoa hotuba kwenye Kenya Institute of Special Education mbele ya hadhira ya walimu, wanafunzi na wageni waliokua. Amevaa radmi na anasimama kwenye jukwaa au mbele ya kipaza sauti akizungumza kwa msisitizo na utulivu. Mandhari ya ukumbi yanaonyesha mabango ya taasisi hiyo ya maandalizi rasmi ya hafla.

Walemavu wa miguu wanaonekana wakishiriki mchezo wa kandanda uwanjani, wakiwa wamevalia sare za michezo. Wanacheza kwa bidii wakionyesha uwezo, ustadi na hali ya ushindani.

Herufi zimetumiwa kwa miundo wa kuhifadhi lugha huenda kwa somo la kiingereza ambapo walimu hao wanafunzwa wajifunze maandiko ya siku na miezi. Uandishi huwa ni ijumaa kwa kiswahili na Februali kwa kiingereza.

Saa umeandikwa maandishi haya yameandikwa kwa maandishi makubwa na yenye mvuto. Yakionyesha darasa la wanafunzi wa daraja la kwanza na jina la mwalimu wao teacher Agnes. Mlango umeandikwa kwa rangi angavu ukitoa hisia ya ukaribisho na furaha kwa wanafunzi.

Jadala lake limepambwa kwa rangi angavu na picha za kuvutia pamoja na, maandishi ya kifaransa yanayoeleze jina la kitabu na daraja Enalo Kolenga. Kitabu hiki ni sehemu ya mtaala wa lugha ya kifaransa na hutumika kufundisha misingi ya kuzingumza, kusoma, kuandika, na kusikiliza kwa wanfunzi wa shule.

Naona walemavu wa miguu wakiwa wameketi kwenye baiskeli zao maalum za miguu mitatu. Wanapumzika sehemu ya wazi au kivulini wakiwa kwenye viwanda au kikundi cha watu kadhaa.

Mama akiwa ndani ya gym akifanya mazoezi kwa bidii. Amevaa mavazi ya michezo na viatu maalum vya mazoezi. Anatumia kifaa cha mazoezi kama mashine ya kukimbia au kubeba misuli ya mikono. Anaonekana mwenye ari na utulivu akifuata programu ya mazoezi kwa makini.

Mwanariadha mmoja ameanguka chini kwenye uwanja wa mbio, akiwa anaonekana kuchoka au kuumia. Mavumbi au jasho bado yapo mwilini mwake ishara ya juhudi mkubwa alizoweka kwa mshindano. Karibu naye mwanariadha mwenzake anamsaidia kusimama.

Naona mlango wenye maandishi mawili, chemistry lab na Biology lab . Maandishi haya yameandikwa kwa herufi kubwa na wazi yakionyeshwa kuwa mlango huu yanaelekea katika maabara za masomo ya Kemia na Bayolojia. Mlango huo uko katika jengo la elimu , huenda ni shule ya sekondari au taasisi ya juu ya masomo.